Sufuria ya chuma iliyojaa kininginika cheupe chenye povu inachemka. Kijiko kikubwa cha chuma kimeloa ndani ya kiningika hicho kiko na povu na matone ya kininginika. Mandhari ya nyuma inaonekana kua ni jiko na sehemu ya tiles za ukuta. Rangi ya waridi inaonekana.

Picha hii inaonyesha mmea wa ndizi. zimepangana kwa foleni mingi mingi. Eh picha hii hakuna mchanga.

Ndani ya bakuli la kioo maziwa yanayoganda yanatengana na maji yake. Mabonge meupe ya jibini mbichi yanaelea juu ya kiminikia cha rangi ya manjano yakionyesha mchakato wa utengenezaji wa jibini. Bakuli limewekwa kwenye sehemu yenye giza.

Katika zizi la kienyeji kijana mmoja aliyevaa fulana ya buluu anaonekana akichunga ng'ombe wake. Ng'ombe kadhaa wanasimama chini ya banda iliyoezekwa kwa nyasi na mbele yao kuna rundo kubwa la mapua makavu ya mahindi kwa ajili ya malisho. Mandhari inaonyesha ufugaji wa jadi katika eneo la mashambani.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Migomba imepandwa kwa mpangilio mzuri katika safu ndefu na kutengeneza njia katikati yake. Majani ya migomba ni kijani kibichi yakionyesha mimea yenye afya ya bustani yenye uzima. Shamba haya yote ya migomba ya ndizi yanakaa kumetameta kweli kweli.

Mwanamke mfanyikazi aliyevalia koti ya blue na barakoa anapima ubora wa maziwa kwa kutumia kifaa maalumu kuchukua sampuli kutoka kwenye matangi ya maziwa. Kwa nyuma kuna tanki kubwa la chuma la kupokezea maziwa katika mazingira yanayoonesha kituo cha kisasa kusanyia maziwa.

Tunaona mkono wa mtu ukikagua kwa makini majani mabichi ya mimea. Yanaonekana kuwa mahindi. Majani haya yanaonekana kuwa na uharibifu mkubwa yakiwa yametoboka matundu mengi na kuwa na kingo zilizokatika, ikionyesha dalili ya kushambuliwa na wadudu, uharibifu au magonjwa. Jani moja limejikunja, nyuma udongo wenye rangi ya kahawia na mimea nyingine iliyofifia inaonekana.

Majani mabichi ya migomba imeenea kila mahali na kufunika sehemu kubwa ya anga. Kati ya majani haya kinaonekana kipande cha anga la blue chenye mawingu mweupe. Miwele ya jua inapenya kupitia kwenye majani na kuleta mwangaza na kivuli katika mandhari ya shamba lenye uhai.

Picha hii inaonyesha kifaa cha hewa kinachotumika kutoa uchafu kwenye hewa, maji na gesi, kipochi hiki kimewekwa katika eneo la viwanda. Kichujio hiki kinaonekana kutumika kuchuja hewa kipochi hiki ni cylindrical na kumefungwa na vifaa vya chuma kuna bomba la kuchomeka linalounganishwa na mitambo ya viwandani.

Mwanume mmoja akiwa amevalia koti jipya la kazi, anafanya jaribio la kisayansi kwa umakini mkubwa, anatumia kifaa cha kioo hicho kwenye mitungi na kikombe vilivyo pangwa kwenye meza ya maabara chumba kina vifaa vingine vya kitaalam na ukutani kuna ukitani kuna picha ya rais, katika mazingira ya kazi ya maabara.

Naona mtu ambaye anaonekana kama kijana au mtoto akikama ng'ombe. Mtu huyu amekaa chini karibu na kiwele cha ng'ombe mwenye rangi ya kahawa ya nyeupe. Wote wawili wako ndani ya banda au zizi na mtu huyo anaonekana kujikita kikamilifu katika shughuli hiyo ya ufugaji.

Mfanyakazi aliyevaa koti nyeupe la kikazi na kofia anamiminia kwa uangalifu maziwa kutoka kwenye tangi kubwa la chuma. Maziwa hayo yanamiminiwa ndani ya chombo kikubwa cha chuma cha pua yakipitia kwenye kitambaa cheupe cha kuchungia. Kwa nyuma mchunguzi mwingine aliyevaa koti jekundu anashusha matangi mengine kutoka kwenye lori katika kituo cha kusanyia maziwa.

Shamba la migomba iliyostawiri vizuri inaonyesha msururu wa migomba iliyopangwa kwa utaratibu kando ya njia ya udongo. Mkongo mkumbwa wa ndizi ya kijani kibichi ambazo bado hazijaivaa inaning'inia kwa uzito kwenye mti moja pamoja na ua lake lake la zambarua majani mapana ya kijani yamemea na kwa mbali kuna mtu moja anaonekana akitembea.

Huu ni shamba wa mahindi, mahindi haya ni machanga iliyo pandwa katika safu nadhifu shambani, mimea hiyo inaonekana kustawi na kuwa na afya njema. Ikionyesha ukuaji mzuri, chini yake udongo unaonekana wazi, ni mandhari ya kilimo yenye kuashiria uhai na uzalishaji.

Shada kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi za kijani kibichi zimefungwa Kwenye miti wa ndizi . Majani mapana ya kijani kibichi yamezunguka kishada hicho, huku baadhi ya china cha miti zinaonekana ,ndizi zimepangwa Kwa usawa zikionyesha ukuaji mzuri . Mwangaza wa jua unangoa majani zikifanya zingaengae.

Huyu ni mkulima ambaye inavyoonekana anafunza watoto na wenzake jinsi ya kupanda mmea wa ndizi au mgomba , inavyoonekana anarudisha udongo kwa mti ambayo ameipanda ili iweze imee vizuri.

Mkulima kijana aliyevaa fulana ya buluu na kofia amesimama kuvaa shambani kwake . Ameshika mgomba mdogo wa ndizi zilizoivs vizuri ambazo zina rangi ya manjano ya kuvutia ikizungukwa na migomba yenye majani mapana ikionyesha mafanikio ya kilimo chake.

Mkunga wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa bado zimetundikiwa kwenye mti. Baadhi ya ndizi zina madoa meusi ishara kuwa ziko karibu kuiva au zimeathirika. Juu ya ndizi hizo kuna majani makubwa ya migomba ya rangi ya kijani inayopendekeza inaonekana kutawala eneo lote. Mwangalio wa ndizi unaonekana kuwa mzito na ndefu ukiashiria mavuno mazuri.

Huu ni mkunga wa ndizi zilizo iva, ndizi hizi zina rangi ya njano au ngavu zikipendekezwa kua tayari kuliwa. Zimepangwa vizuri na zimeunganishwa kwenye shina lake la asili. Zinaonekana kuwa na afya na hazina dosari.

Katika soko la wazi wafanyi biashara wamekusanyika wakifanya biashara ya ndizi mbichi ya kijani. Mikongwe mingi ya ndizi imepangwa ardhini na watu wanaonekana wakichangua na kupanga. Mwanamke mmoja amejiinamia anashughulikia mkongwe mmoja na kikapu cha buluu kiko karibu. Hali hii inaonyesha mandhari ya soko la mazao lenye shughuli nyingi.

Kuna mtu ambaye anakama ngombe. Mtu huyu amekaa chini akitumia ndoo ya buluu kukusanya maziwa. Mandhari hii ni ya nje yenye udongo mkavu.

Katika eneo la wazi rundo kubwa la majani makavu au malisho yamekusanywa. Mtu mmoja anasimama juu ya rundo hilo akitumia reki kutawanya. Kundi la watu wamekusanyika pambeni wakionekana kujadili au kujifunza kuhusu mchakato huo. Tarubai lenye mistari ya blue nyeupe na nyekundu limetandazwa kando ya rundo tayari kwa kutumikia.

Picha hii inaonyesha mwanamme akiwa ameshika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Anaonekana kuwa katika shamba la ndizi, huku miti ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani yanaonekana nyuma yake.

Shamba la mahindi changa ambalo limevamiwa na kuharibiwa na wadudu, majani yamemea na inachanika na ina matunda mengi, dakili ya dhahari ya uharibifu unao sababishwa na vifaa vicheshi, hali hii inaonyesha hasara kubwa shambani..

Picha hii inaonyesha sufuria ambayo inakaa kubeba maziwa iliyochacha. Inavyoonekana ni kama maziwa iliharibika ambayo ikaunda viji... hiyo.

Wachuuzi wawili wa maziwa wako tayari kwa shughuli zao kando ya pikipiki zao zilizobeba matangi makubwa ya chuma. Mmoja amesimama huku mwingine akiwa ameketi juu ya pikipiki mbele ya lango kubwa la kijani. Mandhari ni ya eneo lenye udongo mwekundu na jengo lenye rangi ya waridi na tangi lingine kubwa la maziwa linaonekana kwa karibu mbele ya kabisa.

Mwanamke mwenye furaha na tabasamu pana akiwa amejifunga shuka la miraba ya kijani na blue na kuchuchumaa kwenye majani mabichi. Anakama maziwa kwa ustadi kutoka kwa ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Anatumia chombo cha kienyeji kuminyinia maziwa hayo huku miguu ya ng'ombe ikiwa imefungwa na kamba katika mazingira tulivu ya mashambani.

Katika kituo cha kusanya maziwa, lori jeupe la Isuzu lenye tanki la chuma la pua na Mount Kenya Milk limeegeshwa. Mkulima mmoja aliyevaa kofia la baridi anashukisha matanki mawili makubwa ya maziwa yaliyobebwa kwenye pikipiki lake. Watu wengine wa kadhaa wanasimama karibu na lori wakionekana kushiriki katika shughuli za biashara ya maziwa.

Inaonyesha watu wawili, wanaonekana kuwa wauzaji. Wamekaa nyuma ya mirundu mikubwa ya ndizi. Upande wa kushoto kuna ndizi zingine nyingi na kulia kuna rundo la karanga. Mazingira yanaashiria kuwa ni soko la wazi au eneo lenye shughuli ya kibiashara.

Watu kadhaa wanashughulikia rundo kubwa la karanga, zilizokaushwa na kutandikwa juu ya tarubai nyeupe chini ya jua. Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya kijani na suruali ya kijivu, anachuchumaa akifanya kazi. Mwanamke ameketi karibu naye, mtu mwingine anaonekana ameinama akifanya kazi na karanga. Nyuma yao kuna nyumba au majengo yasiyoeleweka.

Ng'ombe huyu amesimama akionekana kutoka upande wake.Ng'ombe huyu ana rangi ya kahawia iliyokolea akiwa na mabaki meupe hasaa kwenye miguu yake ya chini. Anakaa kuwa mgonjwa na vijidonda kwa tumboni, anavyo kaa ni kama anahitaji usaidizi wa daktari.

Watu watatu wakiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja amevalia makoti meupe ya maabara na kofia za nywele. Wakiwa ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya kahawia. Wanaume wawili wamesimama karibu na sufuria kubwa ya chuma iliyowekwa juu ya jiko wakichanganya kitu ndani yake. Mwanamke ameketi kwenye kiti cha kijani kibichi akionekana kutazama kazi iliyofanyika. Wote wawili wana buti nyeupe ndefu kinyoonyesha mazingira ya kazi ya usafi.

Hapo inavyoonekana ni chombo cha kununua maziwa au kuuza maziwa, hapo kuna wananwake wawili ambao wamevalia katika nguo jeupe na wamejifunga vizuri ili kuzuia uharibifu au wa maziwa hii, kunao watu nyuma yao ambao ni kama wananunua vifaa hizi ama maziwa.

Haya ni rundo kubwa la ndizi. Mandizi haya yanakaa yameiva kweli kweli na yana rangi ya njano hafifu na kahawia isiyokolea. Zimerundikwa kwa wingi zikipendekeza huenda ziko sokoni tayari kwa kuuzwa.

Ndani ya kitalu nyumba kikubwa mimea ya migomba changa imekua vizuri. Migomba hii ina majani mapana ya kijani kibichi yaliyostawi. Yamepandwa kwa mstari wala kitaalum nyumba iliyotengenezwa kwa chuma na plastiki, inaonekekana juu ikiruhusu mwanga wa jua kupenya na kuwasaidia ukuaji wa mimea.

Mgomba mkubwa wa ndizi za kijani ambazo bado ni mbichi unaashiria kuwa mzuri kwenye mgomba ndizi zimepangwa kwa utaratibu katika picha nyingine na vinaonekana kuwa na afya ,majani mapana ya kijani kibichi ya mkoa inazunguka mgomba huo yakionyesha mumeo anayostawiri vizuri.

Safu kubwa ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimepakia ju ya gari zikiwa zimefungwa kwenye chuma cha kubeba mizigo. Majani makubwa ya ndizi yamefungwa ndizi hizo za zimepangwa kwa usawa. Mwanga wa jua unaonekana kupitia mawingu ukitoa mwongo hafifu. Anga inaonekana kuwa na mawingu na miti inaonekana kwa umbali.

Mfugaji aliye vaa hoodie ya blue na boti za black anawaosha ng'ombe wake kwa kutumia bomba la maji.Ng'ombe kadha wenye rangi ya kawia na nyeupe wamesimama kwa utulivu ndani ya zizi la mbao na mwili kusafishwa wako kwenye eneo lenye majani mabichi chini ya mti mkubuwa.

Haya ni marundo makubwa ya ndizi ya kijani kibichi. Ndizi hizi zinzonekana bado hazijaiva na ni mingi kweli kweli.

Hili ni shughuli la ukamuaji wa maziwa kwa jinsi ya kisasa. Ngo'mbe amesimama kwenye eneo maalum ya kukamuliwa anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamulia. Kifaa vya mashine hiyo kimeunganishwa kwenye matiti yake na maziwa yanakusanywa kwenye chombo kubwa cha metali kinachong'aa.

Ndani ya zizi ni kundi la ndama wenye afya na rangi nyeusi na nyeupe wamesimama pamoja kwenye eneo la udongo baadhi yao wanaonekana kupumzika na mmoja anaonekana kupiga miayo. Zizi limetengenezwa kwa chuma na bao na nyuma kuna ng'ombe wakubwa zaidi katika mazingira ya shamba la kisasa la mifugo.

Tunaona ndama wawili wa rangi ya kahawia, wakiwa wameloa maji wakipitia kwenye bafu la kuogesha mifugo. Bafu hilo ni la chuma na lina sehemu zilizotulia kama vile za ngazi ya kuingilia na kutokea. Nyuma yao, kuna mazingira ya shamba ikiwemo uzio na ardhi, yenye mpa, kuashiria shughuli za mifugo.

Hii ni mandhari ya eneo ya mashambani eneo lina uoto mingi wa kijani hasa shamba la migomba ambalo liko kwa wingi nyuma. Ardhi imefunikwa kwa nyasi mbele kuna sehemu ya paa la nyumba linalonekana kuwa mabati ambalo linaonekana kuwa na kitu kidogo. Katika picha kuna kibanda kidogo ambalo pia kimeekezwa kwa bati na kinaonekana kama banda la mifugo.

Ndani ya sufuria ya chuma maziwa ya moto yanachemka na kutoa povu. Upua mkubwa wa chuma umezamishwa ndani. Ukichota sehemu ya maziwa yaliyoganda kidogo. Mchakato huu unaweza kuwa ni hatua ya kutengeneza jibini, mtindi au kuchemsha maziwa kwa matumizi ya nyumbani.

Mtu aliyevaa koti jeusi la mraba na kofia za nywele na barakoa akimwaga kimiminika cheupe kinachoonekana kama maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma chapua kwenda mashine kubwa ya chuma. Juu ya mashine kuna kitambaa cheupe kinachotumika kama kichungi. Mtu huyo amevalia suruali yenye ruwaza za rangi ya nyekundu na blue. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya kiwanda kidogo cha usaidikaji wa chakula au mabara. Kukiwa na nyaya za umeme na vifaa vingine vikiwa vimewekwa kutaani.

Kunaye mwanamke ambaye ako katika mazingira yanayoonekana kama ni kiwanda cha kusindika maziwa. Mwanamke huyo amevaa sare za kazi koti jeupe na kofia la kufunika nywele, anashughulika na kumimina maziwa kutoka kwenye dumu moja la metali kwenda kwenye lingine.

Jibini mbivu jeupe lililoganda limewekwa juu ya kitambaa chepesi cha kuchungia ili kutenganisha na maji. Kando yake, sufuria ya chuma inaonyesha maji ya rangi ya maziwa iliyobakia, ikiashiria kuwa jibini imekamuliwa kutoka kwenye maziwa.